Ng'ombe wengi wa rangi mbalimbali wamelala juu ya majani makavu ndani ya banda la saruji. Baadhi ni weupe, weusi na madoa ya kahawia. Kando kuna mzabuni mweupe wa chuma uliowekwa pembeni pamoja na majani ya kijani kibichi.

Shamba la udongo wa kahawia lina mistari ya mazao madogo yaliyopangwa kwa utaratibu. Miti ya ndizi iko nyuma ya eneo hili la kilimo. Majani yake makubwa yakiwa kijani kibichi. Anga la buluu lina mawingu meupe na msitu wa kijani unaonekana upande wa kushoto.

Mwanaume amevaa shati la bluu na kofia nyeupe anashika kichana cha ndizi katika shamba la mti ya ndizi, anatabasamu huku akiwa amesimama kati ya majani makubwa ya kijani .Nyuma yake kunaonekana mti mwingine wa ndizi na mazingira ya kilimo.

Ng'ombe mweupe na madoa meusi ana simama karibu na mzee aliyevaa shati la bluu. Kuna ndoa nyekundu, majani, makavu, chini, na watu wengine nyuma. Mzee anakaa sakafuni kando ya mnyama mkubwa. Jengo lina dari la mabati na nguzo za chuma.

Kichane cha ndizi tano za manjano kina onekana dhidi ya mazingira meupe. Ndizi hizi zina umbo ya upinde na rangi ya dhahabu iliyoiva. Zime unganishwa pamoja na ashine moja lenye rangi ya kahawia. Kijani, upande mmoja.

Shamba la miti ya ndizi lenye majani makubwa ya kijani kibichi limeenea katika eneo pana. Migomba mingi imeoteshwa kwa safu za kawaida na kila mmoja una majani makubwa yanayoonekana ardhi ni ya kahawia na kunaonekana kivuli chini ya miti.